Chupa ya dawa ikiwa imepangwa kwa mpangilio kwenye sehemu maalumu, ikiwa na maandishi na picha inayoonyesha aina ya mnyama, na lengo la dawa hiyo, ikionyesha utaratibu wa uhifadhi na usambazaji wa bidhaa za mifugo.

Kasha la dawa na chupa yenye dawa vikiwa pamoja vyenye maandishi yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake pamoja na picha inayoonyesha wanyama wanaotumia dawa hiyo, ambao hutumika kwa ajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani.

Mfuko umewekwa kwa mpangilio maalumu ukiwa na maandishi pamoja na picha ya kuku, ukiashiria aina ya dawa na virutubisho vyake vinavyotumika kwa kuku wa aina hiyo.

Kasha pamoja na chupa ya dawa yenye maandishi yanayoeleza aina ya dawa na matumizi yake, huku ikiwa na picha ya wanyama wanaofugwa kama vile mbwa na paka; ikitumika mahususi kwa ajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani.

Sehemu maalumu yenye bango la duka la dawa za wanyama, watu wengi wakiwa nje wakisubiri au kuzunguka, huku bidhaa mbalimbali za mifugo zikiwa zinapatikana katika sehemu hiyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika eneo maalumu wakitengeneza na kuandaa udongo ambao una dawa maalumu zinazotumika katika kilimo cha mazao, na hivyo kuongeza tija na uzalishaji wa mazao yanayopandwa shambani na wakulima.

Wanaume wameshika viroba vikubwa mabegani, wakiwa wamevibeba kutoka kwenye gari kubwa lililopakia bidhaa mbalimbali za dawa na vifaa vya wanyama, wanaume wanasogea kwa makini wakihakikisha kila kipande cha bidhaa kinabebwa vizuri, na hivyo kurahisha usambazaji wa dawa na vifaa kwa wanyama.

Maboksi makubwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa na maandishi yanayoelezea aina ya dawa zilizowekwa katika maboksi hayo, huku juu yake kukiwa na chupa mbili za dawa zinazoonyesha aina ya dawa, picha na matumizi yake ambapo hutumika kwa ajili ya mifugo.

Rafu kubwa imejaa bidhaa mbalimbali za dawa za wanyama, ikiwa na chupa, kasha na maandishi yanayofafanua matumizi yao yote, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka, ili kurahisisha upatikanaji wa wateja.

Mfuko wa plastiki wenye maandishi na picha ya mbwa umewekwa kando katika eneo maalumu ukiashiria bidhaa zinazotumika kwa wanyama, huku eneo likionekana limepangwa kwa utaratibu ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo.

Rafu imepangwa vizuri ikiwa na chupa mbalimbali za dawa zenye maandishi yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake na picha za wanyama mbalimbali, baadhi zikiwa zawanyama tofauti huku muuzaji akiwa anasubiri wateja ili kutoa bidhaa zinazohitajika kwa wanyama wa shambani.

Kasha lililofungwa vizuri, pamoja na chupa za dawa ikiwa imepambwa kwa picha ya ng'ombe na maandishi yanayofafanua aina na matumizi ya dawa hizo, likiwa limewekwa katika sehemu maalumu, tayari kwa wauzaji na wateja wakulima, huku mazingira yakiwa safi na yaliyoandaliwa vizuri.

Mfuko umejaa bidhaa zenye dawa zenye picha na maandishi zikionesha aina za madawa zinazoweza kutumika kwa wanyama, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye duka la tiba za wanyama.

Kasha pamoja na chupa ya dawa zikiwa na maandishi na picha maalumu vimewekwa sehemu iliyopangwa kwa utaratibu ikiruhusu wateja kupata bidhaa zinazohitajika kwa urahisi, huku ikihakikisha usafi na mpangilio mzuri wa madawa ya wanyama.

Watu wameketi ndani ya duka lenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali za dawa za wanyama, ikiwa ni pamoja na chupa zenye virutubisho muhimu huku wakisubiri wateja wakija kuchunguza bidhaa hizo kwa mkini kabla ya kununua.

Chupa ya dawa ikiwa imewekwa katika sehemu maalumu, ikiwa na picha na maandishi yanayofafanua aina ya dawa na wanyama, inayotumika kwa ajili yake. Ikionyesha kwamba huduma hii ni ya kitaalamu na yenye kuzingatia afya na ustawi wa wanyama.

Pakiti ya dawa yenye picha ya mbwa pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake, ikiwa na dawa inayotumika kwa ajili ya wanyama kama mbwa wanaofugwa nyumbani na hivyo kuwapatia huduma za kiafya na kuhakikisha wanakuwa salama.

Wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuvuna kahawa zilizo komaa vizuri na kuziweka kwenye vyombo maalumu, tayari kwaajili ya kupelekwa kwenda kuzichambua na kuuza viwandani

Shamba kubwa lililojaa mapapai yalioiva na kukomaa, huku mengine yakiwa yamedondoka chini, ishara ya mavuno; kuashiria kuwa wakulima tayari kwa ajili ya kwenda kuvuna mazao hayo, kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni.

Shamba kubwa limejaa nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha uvunaji. Huku rangi ya nyanya ikiwa nyekundu kamili, ikionyesha ukuaji mzuri wa mazao na kuashiria kuwa zimefikia kiwango cha kuvunwa kwa ufanisi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wamesimama shambani wakiangalia viazi walivyovuna na kuvikusanya kwa mpangilio mzuri, unaorahisisha kuhifadhi na usafirishaji huku wakihakikisha mazao haya yamehifadhiwa salama na hayaharibiki kabla ya kufika sokoni.

Shamba kubwa limejaa mimea iliyostawi vizuri, ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha: upandaji, kumwagilia na kuvuna; huku wakulima wakiendelea kuangalia na kushughulikia mazao hayo kwa umakini ili kuhakikisha mavuno bora.

Mkulima akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa la kahawa. Ameshikilia chombo cha plastiki ambacho kina kahawa zilizokomaa na kuiva vizuri. Kahawa hizo hutumika katika kilimo cha biashara.

Mkulima amesimama katikati ya shamba kubwa lenye migomba ya ndizi, akiwa ameshikilia ndizi iliyokomaa vizuri mkononi, akijitayarisha kuisafirisha na kuipeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuza.

Mikungu ya ndizi imepangwa shambani kwa mpangilio mzuri ikionyesha matunda yaliyokomaa yamejaa ukuaji tayali kwa kuvunwa au usambazaji ikitambulisha shamba lenye tija la kilimo cha biashara.

Wakulima wawili wamekaa kwenye kiti katikati ya shamba kubwa la nyanya zilizoota kwa mpangilio mzuri, wakiangalia nyanya hizo kwa umakini na kutathimini jinsi na namna ambavyo wataendelea kudumisha mazao hayo kwa ajili ya kuuza sokoni au viwandani.

Katikati ya shamba kubwa lenye mazao tofauti vitunguu vikiwa vimekusanywa kwenye shamba hilo kwa pamoja, tayari kwa ajili ya kuvikusanya na kuvipeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa huku wameshika maembe yaliyokomaa na kuivaa vizuri, wakionyesha mavuno hayo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuzwa kwa biashara.

Shamba limejaa pilipili, zilizokomaa vizuri na kuiva , zikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri, zikisubiri kuvunwa na kusafirishwa ili kuuzwa sokoni au kwenye viwanda vya chakula na hivyo kuongeza kipato .

Vitunguu vimekusanywa shambani baada ya kuvunwa vikiwa vimewekwa pamoja kwa mpangilio mzuri, tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuzwa kwa faida.

Shamba lenye miche mbalimbali, baadhi iliyo tayari kwa kuvunwa, likionyesha uzalishaji wa mazao ya biashara, huku mimea ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri, na mazingira ya kiashiria kilimo cha faida katika jamii.

Wakulima wakikusanya kahawa walizovuna shambani katika eneo la wazi, wakitumia vyombo vya plastiki kubeba kahawa hizo na hivyo kurahisisha ukusanyaji wa zao hilo, tayari kwa ajili ya kuchambua na kwenda kuzikusanya kupeleka viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima yupo katikati ya shamba akishika mananasi mkononi, akitazama mazao yake yaliyokomaa kwa mpangilio mzuri; huku baadhi yakiwa tayari kuvunwa na mengine yakiwa bado yanasubiri kukomaaa. Akihakikisha kila zao limekuwa kwa ubora unaotakiwa kabla ya ukusanyaji.

Shamba kubwa limejaa migomba yenye ndizi zilizokomaa huku kila mmea, ukiwa umepandwa kwa mpangilio makini ili kurahisisha mavuno kwa na matunzo mimea hiyo imewekewa miti ili kuizuia hisianguke.

Wakulima wamesimama shambani wakivuna karoti zilizokomaa kwa uangalifu kisha kuziweka kwenye magunia yaliyoandaliwa ili kuhfadhiwa na kusafirishwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Shamba lililoandaliwa kwa uangalifu lenye nyanya zilizokomaa na kuiva zikiwa zimepangwa kwenye vyombo vya plastiki kwa mpangilio, vikisubiri kusafirishwa huku mazingira yakiwa safi na shamba limepangwa kwa utaratibu unaoruhusu ukuaji bora wa mazao.

Wakulima wamesimama shambani, wakiangalia na kuchambua kahawa zilizovunwa na kukusanywa pamoja. Wakitenga mazao yaliyoiva na yenye ubora huku baadhi yakiwa tayari kwa usindikaji, na mengine yakisubiri kuangamizwa au kuhifadhiwa kwa muda mfupi.

Hoho zilizokusanywa zikikakamilika kwa ukubwa na rangi zimepangwa kwenye magunia shambani, zikisubiri hatua ya kusafirishwa kwaajili ya kuuzwa, huku mpangilio ukionyesha uangalizi wa wakulima kuhakikisha kila zao limehifadhiwa salama na kwa ufanisi mkubwa.

Wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa kaiendelea na zoezi la ukusanyaji wa viazi vilivyo vunwa na kukusanywa katika sehemu ya wazi, tayari kwaajili ya kuvisafisha na kwenda sokoni au viwandani kwaajili ya kuuzwa

Wakulima wamesimama shambani wakikusanya vaizi vitamu, vilivyo komaa kwa uangalifu na kuwekwa katika sehemu moja kando ya barabara, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupelekwa sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katikakati ya shamba kubwa la viazi, wakiendelea na zoezi la ukusanyaji wa viazi na kuviweka kwenye ndoo za plastiki. Tayari kwa ajili ya kukusanya na kuvisafirisha kwenda sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuza.

Shamba kubwa limejaa nyanya zilizoiva na kukomaa vizuri, zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupangwa kisha kusafirishwa kwenda sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa limejaa miti ya mipapai ambapo miti imepandwa kwa mpangilio mzuri ili kuhakikisha majani na matunda yanapata maji na vilutubisho vya kutosha huku mapapai yakiwa yamekomaa tayari kwa ajiri ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajiri ya kuuzwa

Mkulima amesimama katikati ya shamba kubwa, akiwa amebeba mfuko wa mahindi mabichi kichwani, huku mahindi mengine yakiwa yamekusanywa kwa mpangilio chini, tayari kwa ajili ya kupakiwa na kusafirishwa kwenda sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba limeandaliwa kwa mpangilio maalumu, ambapo mimea ya nyanya imepandwa na maua ya nyanya yameanza kuonekana, ikionyesha mwanzo wa ukuaji wa matunda ambayo, yatakuwa tayari kuvunwa na kuuzwa kwa ajili ya biashara.

Wakulima wamesimama shambani wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi vilivyokomaa, na kuvikusanya katika sehemu moja tayari kwa ajili ya kuvipeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri, ambapo mkulima anavuna viazi vilivyokomaa akiviweka kwenye sehemu maalumu ili kuvikusanya kwaajili ya mauzo, huku anga na udongo vinavyowazunguka vikionyesha uzalishaji wa kilimo cha biashara.

Mkulima akiwa katika eneo la wazi akiangalia kwa makini mahindi yaliyoanikwa kwenye jua, ili aendelee kukauka vizuri huku mkononi ameshikilia baadhi ya mahindi yaliyokauka na kuonyesha ubora wa mazao hayo yaliyovunwa shambani.

Mkulima akiwa ameshika pilipili alizozivuna shambani, ambazo zina rangi tofautitofauti tayari kwa ajili ya kuzisafirisha na kupeleka nyumbani au sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima amesimama katikati ya shamba kubwa la kabichi akiangalia kabichi alizo zipanda kama zimekomaa, ambazo zimeota kwa mzuri. Akiangalia ubora wake na ukubwa wa kila kitako huku hewa safi na jua la asubuhi likichangia ukuaji wa mazao hayo.

Mkulima akiwa amesimama katika shamba kubwa la matikiti, akiendelea na zoezi la uvunaji wa mazao hayo huku akiwa amebeba baadhi ya tunda hilo kwenye bega akionyesha mazao hayo na jinsi alivyovuna mazao hayo kwa ufanisi mkubwa.

Ndani ya shamba kubwa lenye miche ya nyanya iliyostawi vizuri mipira ya maji imepita kwa mpangilio, kwenye kila mstari wa miche hiyo ikisaidia mimea mimea hiyo kukua kwa kasi na kwa wingi hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao haya yanayotumika kwa biashara na chakula nyumbani.

Matango yaliyokomaa vizuri, yakiwa yamestawi katika shamba kubwa na yameota kwa mpangilio mzuri, huku mkulima akiwa shambani akiangalia ukuaji na ustawi wa mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wamesimama kwa makini kando ya shamba lililo na miti ya maembe yaliyoiva na kukomaa kikamilifu wakipitia kila tunda kwa uangalifu, ili kubaini yamefikia wakati wa kuvunwa mavuno yamepangwa kwa mpangilio mzuri.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lenye migomba yenye ndizi wakiendelea na zoezi la kuiwekea miti migomba hiyo, ili kuizuia isianguke hivyo kuongeza uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkulima amesimama shambani akiwa ameshika mazao yaliyokomaa kwenye mti akiyapima na kuyaangalia hali yake, kabla ya kuendelea kuyakusanya au kuyasafirisha kwenda dukani au sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wamekaa katika eneo la wazi wakiendelea na zoezi la kumenya mahindi yaliyokauka ambao wamevunwa kutoka shambani, tayari kwa ajili ya kuyafunga na kuyasafirisha kwenda viwandani au dukani kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wameketi katika eneo la wazi, huku wamevalia glavu mkononi, wakiendelea na zoezi la kuchambua nyanya zilizoiva na mbichi, na ambazo zimeiva kuziweka katika vyombo maalumu, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Viazi vikiwa vimefungwa kwenye magunia makubwa na kupangwa katika sehemu maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa limepangwa kwa mpangilio mzuri huku mimea ikiwa imepandwa kwa mstari, huku mipira ya maji ikitiririka kwa usahihi kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika ikilenga kuongeza mavuno bora na kwa wingi.

Wakulima wamekusanyika katika eneo la wazi wakiendelea na zoezi la kuchakata na kuchambua kahawa walizozivuna kutoka shambani kuhakikisha kuwa wanatoa uchafu na kisha kuzipakia kwenye mifuko tayari kwa ajili ya kuzisafirisha kwenda viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuza.

Kahawa zilizovunwa shambani zimekusanywa katika chumba maalumu, huku mkulima akiwa ameshika kifaa maalumu kinachotumika kuchotea kahawa hizo na kuzifunga kwenye magunia tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda dukani, sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa la mapapai. Akiwa ameketi huku ameshika mkononi mapapai yaliyoiva na kukomaa vizuri, akionyesha mazao yake kwa ufanisi mkubwa. Tayari kwa ajili ya kuvuna na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mahindi yaliyokauka na kumenywa vizuri yakiwa yameanikwa katika eneo la wazi lenye jua na mwangaza wa kutosha; huku mkulima akiwa kando akiangalia mazao hayo, ambayo ni muhimu katika kilimo na ambao hutumika kwenye biashara.

Wakulima wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la ukusanyaji wa mananasi yaliyokusanywa ardhini, tayari kwa ajili ya kuyapakia na kuyasafirisha kwenda sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuza.

Shamba kubwa limejaa mimea ya ndizi, inayokomaa kwa mpangilio mzuri huku baadhi ya matunda yakiwa tayari kuvunwa, mazao haya yamepandwa kwa uangalifu, ili kuongeza uzalishaji na wakulima wakiwa kando ya shamba wakiangalia maendeleo ya matunda hayo.

Shamba kubwa lililojaa mananasi yaliyokomaa yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri, yakisubiri kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa shambani akiendelea na zoezi la uvunaji wa matikiti maji huku mkononi, ameshikilia tikiti alilolikata nusu ili kuonyesha matikiti hayo yalivyoiva kwa ndani tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Miche ya mazao mbalimbali imeatawi vizuri shambani ikipandwa kwa mpangilio mzuri kwenye safu za vyombo maalumu, huku mipira ya maji ikipita kumwagilia mimea hiyo kwa usahihi, kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa mavuno yenye ubora

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa la nyanya zilizostawi na kukomaa vizuri akiangalia nyanya hizo kama zimeiva na zinafaa kuvunwa, tayari kwa ajili ya kuzivuna na kukusanya kupeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuza.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa la matikiti, akiendelea na zoezi la uvunaji wa matunda hayo yanayotumiwa kwa ajili ya chakula majumbani huku mkononi ameshikilia tikiti lililokatwa nusu akionyesha namna ya matikiti hayo yalivyoiva vizuri kwa ndani.

Shamba kubwa lililojaa miche iliyopangwa kwa mpangilio mzuri ambapo mipira ya maji imewekwa ili kuendeleza ukuaji wa mimea, mkulima amesimama akiangalia hali ya mimea kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika na kudhibiti mazao ili kuvuna mazao yenye ubora.

Shamba kubwa lililolimwa na kuandaliwa vizuri, huku mipira ya maji ikiwa imepita juu ya kila mstari; pembeni ya kila mstari kukiwa na mifereji ya maji ambayo inapeleka maji kwa mimea na kuhakikisha kuwa inapata unyevu na maji ya kutosha, hivyo kurahisishia wakulima kuweza kupata mazao mengi.

Hema kubwa limejaa miche wenye afya ambapo wakulima wamepanga mimea kwa umakini ndani ya mpangilio maalum ili kuhakikisha kila mmea unapokea maji na mwanga wa kutosha. Jambo linalosaidia ukuaji bora wa mazao na kuhakikisha mavuno mazuri.

Shamba limeandaliwa kwa ustadi, ambapo miche ya mimea imepandwa kwa mpangilio maalumu huku mipira ya maji ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika, na wakulima wakiwa na jukumu la kuangalia ukuaji wa miche hiyo.

Hema kubwa limejaa miche ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio, likiwa na muonekano wa shamba lililoandaliwa na kulindwa ili kuhakikisha miche inakua vizuri na salama kwa ajili ya upandaji wa baadaye; huku wakulima wakifuatilia ukuaji wa miche hiyo.

Miche mbalimbali ikiwa imepandwa ndani ya hema kubwa, huku mipira ya maji ikiwa inapita juu ya kila miche na kuruhusu miche hiyo kupata unyevu na maji ambayo yanasaidia kukua na kustawi huku mwangaza ukiwa unapenya ndani, hivyo mimea hiyo inaendelea kustawi vizuri.

Mkulima akiwa katika eneo maalumu alilopanda mazao yake, akiendelea na shughuli ya umwagiliaji na kukagua miche yake aliyoipanda katika eneo hilo ili kujua jinsi inavyokua na ubora wake.

Vikopo vidogovidogo vya plastiki, ndani yake kukiwa kumepandwa miche ya zao husika, vikiwa vimewekwa katika sehemu maalumu ambapo miche ya mazao hayo inasubiri kukua kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani na wakulima.

Miche midogo imepandwa kwenye vikopo vidogo vya plastiki na wakulima kabla ya kupelekwa shambani kwa ajili ya kupandwa ili kuweza kupata mazao mengi na yenye tija sokoni, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara.

Wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa lenye mahindi yaliyokomaa na kukauka vizuri, wakiendelea na zoezi la ukusanyaji wa mahindi hayo na kwenda kuyakusanya katika sehemu maalumu tayari kwa ajili ya kuyachambua na kuyasafirisha kwenda sokoni au viwandani kwa ajili ya kuuza.

Chumba maalumu kimejaa mashine za kisasa zinazo tumika kukuzia na kushughulikia miche ya mimea, huku miche ikiwa juu yake. Kila kifaa kikiwa kimepangwa kwa mpangilio unaorahisisha kazi za wakulima na kuhakikisha miche inakuzwa kwa ufanisi na usahihi mkubwa.

Trekta kubwa likilima shamba kwa uangalifu mkubwa likivuta na kugeuza udongo, ili maandalizi ya kupanda mazao huku vumbi dogo likichafua juu na kuzunguka eneo lote la shamba ikionyesha nguvu na umahiri wa mashine hii ya kisasa ya kilimo.

Trekta kubwa likilima shamba kubwa lenye udongo safi, likikata na kuelemea ardhini ili kuandaa shamba kwa ajili kupanda mazao. Trekta hili linafanya kazi kwa nguvu ya injini yake, ili kuweza kupunguza muda na juhudi zinazohitajika katika kilimo cha biashara.

Miche midogomidogo, imepandwa kwa mpangilio mzuri katika chumba maalumu chenye mashine za kisasa, zinazosaidia kukuza miche hiyo. Mashine hizo zinatoa mwanga wa kutosha na hivyo kusaidia mimea kukua kwa wingi na kwa haraka zaidi.

Katika chumba kilichopangwa kwa utaratibu maalumu, miche ya kijani imepandwa kwa makini ndani ya mashine na vifaa vya kisasa vilivyoundwa kwa ajili ya kuimarisha ukuaji wa mimea. Kila shina limepandwa kwenye nafasi yake likipokea maji na virutubisho na mwanga unaofaa kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Trekta kubwa lenye injini yenye nguvu inafanya kazi shambani kwa kukata majani kwa mpangilio maalumu ikirahisisha kazi ya kilimo na kuhakikisha ukataji wa nyasi na majani kwa wingi na kuhakikisha shamba linaendelea kuwa safi na tayari kwa shughuli nyingine za kilimo.

Hema kubwa limejazwa na mashine maalum za kutumia miti, kila kifaa kikiwa kimepangwa kwa mpangilio thabiti, ili kukaribisha upangaji na utunzaji wa mimea, huku mashine hizo zikihakikisha kuwa miti inapata maji na virutubisho kwa usahihi na kwa ufanisi mkubwa.

Miche ya kijani imepandwa kwenye mashine maalumu za kukuzia ndani ya chumba kilichopangwa kwa mpangilio maalumu, ambapo mashine hizi husaidia miche kukua kwa haraka na kwa usawa hivyo kupunguza kazi za mkulima na kuleta matokeo bora kwa kasi na kwa kiwango cha juu.

Jembe la mkono lenye injini likiendelea kulima shamba lililoloweshwa likivunja udongo na kuandaa mstari wa kupanda mbegu, huku wakulima wakiendelea kuangalia kila sehemu kuhakikisha shamba limeandaliwa vizuri kwa ajili ya ukuaji wa mazao na kutoa mavuno bora.

Jembe la mkono la injini likiwa limewekwa shambani likiendelea kuchimba na kulainisha udongo kwa uangalifu mkubwa, linatumika kusaidia wakulima kupanda mbegu na kuchochea ukuaji wa mimea kwa kugeuza udongo na kuhakikisha unapata hewa na unyevu unaohitajika.

Trekta kubwa limesimama shambani, likilima ardhi, likipiga na kuharibu udongo ili kuandaa shamba kwa kupanda mazao. Shamba limepangwa vizuri na ardhi imeandaliwa vizuri.

Hema kubwa limejaa mita iliyopandwa kwa mpangilio makini, huku mashine za kisasa za kilimo zikitumika katika kusambaza maji virutubisho na kudumisha ukuaji wa mimea, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo zinazoongeza tija na ufanisi shambani.

Chumba kilicho andaliwa kwa ustadi kikijazwa na mashine za kisasa za kilimo ambapo miche ya aina mbali mbali imepandwa kwa mpangilio maalumu ndani ya vyombo maalumu ikionesha mpangilio mzuri na usimamizi wa kisasa wa kilimo, mazao haya yanastawi vizuri kutokana na uangalizi na vifaa vinavyitumika kukuzia miche hiyo.

Trekta kubwa likiendelea kusafisha shamba kwa kukata majani na kuvua mabaki mengine ili kuandaa udongo kwa mpangilio, huku likitumia mashine zake za kisasa kuhakikisha shamba limepangwa vizuri, kwa ajili ya kilimo cha baadaye.

Trekta kubwa likilima shamba lenye majani kwa mpangilio mzuri likitoa muonekano wa mashamba yaliyopangwa kwa utaratibu, huku udongo tayari kwa kuchimbwa na kupandishwa kwa usahihi ili kuandaa mazao kwa ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Miti imepandwa na kushikiliwa kwenye mashine maalumu za kukuzia ikibanwa kwa mpangilio dhabiti ndani ya chumba kilichopangwa kwa usahihi mashine inahakikisha mimea inapata maji lishe na mwanga unaohitajika.

Jembe la mkono lenye injini likilima shamba likiwa linachanganya udongo kwa umakini mkubwa, na kuhakikisha shamba linakuwa tayari kwa ajili ya kupanda mazao likirahisisha na kuharakisha kazi ya kuandaa udongo kwa kupanda mazao bora.

Jembe la mkono lenye injini likilima shamba kwa bidii, likivunja udongo kwa mpangilio mzuri huku likiandaa shamba kwaajili ya kupanda mbegu, na kuhakikisha kila sehemu ya shamba imepata hali bora ya kilimo bila kuathiri mimea inayokua.

Hema kubwa limejaa miche iliyokua kwa mpangilio mzuri. Mashine maalumu zikizunguka hema, zikihakikisha mimea inapata maji, udongo; na mashamba yamehifadhiwa vizuri kwa ukuaji wa mimea hiyo yenye tija.

Chumba kikubwa chenye mashine maalumu zinazotumika kukuuzia miche, miche ikiwa imepangwa kwa mpangilio maalum na ikiwa na vifaa maalumu, vinavyosaidia kukuza miche hiyo kuhakikisha inapata unyevu na maji ya kutosha hivyo kukua na kuongeza uzalishaji.

Mashine kubwa ya kisasa ikivunia mazao yaliyopandwa katika chumba maalumu ikikusanya matunda hayo kwa ufanisia mkubwa, huku ikipunguza kazi ngumu za mikono kuhakikisha mavuno yanakusanywa kwa haraka na kwa mpangilio mzuri hivyo kuongeza tija ya shamba na kuhifadhi mazao kutoka kupotea.

Trekta kubwa limeegeshwa katikati ya shamba lenye majani makubwa na wingi likiangalia ardhi kwa umakini, huku hewa ikizunguka miti na maua yaliyozunguka shamba ikionyesha uzalishaji wa kisasa na mpangilio wa kilimo wenye tija.

Trekta kubwa likiwa shambani likivuta udongo na kuandaa ardhi kwa ajili ya kupanda mazao ili kurahisisha kazi za shambani kupunguza muda mwingi na kutumia nguvu, huku ikihakikisha ardhi inakuwa tayari kwa mpangilio mzuri wa kilimo.

Miti ya kijani imepandwa katika chumba maalumu chenye mashine za kisasa zinazotumika kwa ajili ya kukuzia miche na hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao na kuwasaidia wakulima kupata mazao mengi yenye tija.

Miche ya kijani imepandwa kwenye chumba maalum chenye mashine za kisasa zinazo tumika kwa ajili ya kukuzia miche, zikiwa na vifaa maalumu vinavyosaidia kutoa unyevu wa kutosha, maji na kuhakikisha mimea inakua kwa ufanisi mkubwa na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Trekta kubwa lenye injini limesimama shambani likilima udongo kwa umakini likichanganya safu ya ardhi kwa mpangilio wa mstari, huku vumbi dogo likipandikiza na majani ya shamba yanayozunguka ikionesha mbinu za kisasa za kilimo zinazoongeza tija.

Trekta kubwa likilima shamba, likiwa kinafanya kazi kwa nguvu kubwa ikiinua udongo na kuandaa mashamba Kwa mpangilio mzuri. Mashine ya kisasa inasaidia kupunguza muda na jitihada za mkulima, hivyo kuboresha uzalishaji na tija ya kilimo shambani.

Chumba maalumu chenye mashine za kisasa zinazotumika kwa ajili ya kukuzia miche, huku miche ya kijani ikiwa imepangwa kwa mpangilio maalumu ikionekana kuwa na afya njema na imestawi vizuri, jambo ambalo linaongeza uzalishaji wa mazao.

Miche ya kijani imepandwa katika chumba maalumu chenye mashine za kisasa zinazotumika kwa ajili ya kukuzia miche hiyo iliyopandwa kwenye safu, ambayo ina vifaa maalumu vinayosaidia kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, nafasi na inakua vizuri na hivyo kuboresha uzalishaji.

Jembe lenye injini liko shambani likitumia nguvu kulima udongo kwa ufanisi likifunga safu za shamba kwa mpangilio mzuri, ili kurahisisha upandaji wa mbegu na kuhakikisha mazao yanakuwa kwa usawa na kwa uzalishaji mkubwa.

Bwawa kubwa limejaa samaki wa mapambo wenye rangi mbalimbali , wakiwa wanaogelea kwa amani , huku maji yakiwa safi na yenye unyevu unaofaa kwa ukuaji wao, na Kila samaki anaonekana mwenye afya njema na kuimarika kwa haraka .

Samaki wa mapambo wakiwa ndani ya bwawa maalumu wenye rangi mbalimbali wakiwa wanaogelea kwa amani, huku maji yakiwa safi na yenye unyevu unaofaa kwa ukuaji wao, na kila samaki akionekana mwenye afya njema na kuimarika kwa haraka.

Samaki wa mapambo wenye rangi mbalimbali na aina tofauti wakiwa ndani ya mabwawa yaliyotengenezwa kwa umakini, huku maji safi yanayotiririka yakihakikisha ukuaji wa afya yao na mandhari ya bwawa ikionekana safi na yenye mpangilio mzuri.

Samaki wa aina mbalimbali wakielea kwa uhuru ndani ya mabwawa yaliyopangwa kwa mpangilio, huku maji safi yakizunguka na kuimarisha ukuaji wa samaki, yakihifadhi afya zao na kuandaa mazao kwa malengo ya kilimo cha samaki.

Mabwawa ya kutengeneza, yameandaliwa kwa mpangilio maalumu, maji yakiwa yamejaa kwa uangalifu, huku mazingira yakiwa yamepangwa ili samaki wapate nafasi ya kuogelea na kukua kwa usalama; ikionyesha mfumo wa kisasa wa ufugaji wa samaki.

Bwawa la samaki limejengwa kwa mpangilio mzuri. Huku likiwa na maji safi, samaki wa rangi tofauti wakiogelea kwa furaha. Na hivyo kuongeza uzalishaji wa samaki kwa ajili ya chakula.

Chombo cha urembo kimejazwa samaki mbalimbali wa mapambo wenye rangi tofauti, wakiwa ndani ya maji safi wakielea kwa utulivu huku wakiashiria hali ya ufugaji wa samaki kwa madhumuni ya uzuri na biashara ndogondogo.

Samaki wa aina tofauti wakiwa wameshikwa kwenye nyavu wakivuliwa kutoka kwenye bwawa kubwa lililopangwa kwa mpangilio maalumu, huku maji yakizunguka kwa utulivu na baadhi ya samaki wakiwa wanaruka juu kidogo, hali inayofanya mchakato huu kuwa wa makini na wenye umakini mkubwa.

Bwawa kubwa la samaki limeundwa Kwa umakini likiwa na maji safi na vifaa vya kisasa vilivyounganishwa ndani yake, samaki wanaopita chini ya maji wakiwa huru na kuogelea. Mifumo ya kupeleka maji kwa samaki unafanya Kazi kwa ufanisi kuhakikisha samaki wanakuwa Kwa kiwango bora cha uzalishaji shambani.

Mabwawa maalumu yaliyotengenezwa vizuri, yakiwa na maji safi huku samaki wakielea kwa wingi, ikiwa ni sehemu muhimu inayotumika kuzalisha samaki wengi kwa wingi kwa ajili ya chakula.

Bwawa dogo lililojaa maji safi, likizungukwa na majani na mawe, Huku mazingira yakiwa tulivu yanavofaa kwa samaki kukua kwa afya na hivyo kuongeza uzalishaji wa samaki kwa wingi kwa ajili ya chakula na kuuza viwandani.

Magunia mengi yamepangwa kwa uangalifu, kila moja likijazwa na bidhaa mbalimbali za chakula zinazotumika katika familia au biashara ndogondogo. Magunia haya yamewekwa kwenye safu kwa mpangilio mzuri, yakionyesha usafi na utaratibu wa kuhifadhi chakula.

Magunia yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa yamejaa mahindi katika eneo maalumu, yakionyesha usahihi wa kuhifadhi na usambazaji wa mazao ya chakula kwa ajili ya matumizi ya kila siku nyumbani.

Vikapu vimejaa mazao mbalimbali ya chakula, vimepangwa kwa utaratibu unaorahisisha kuhifadhi na kusambaza bidhaa hizo, hili linaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa shambani au dukani, likiwa limelenga kuhakikisha upatikanaji rahisi wa chakula kwa wateja na kuzuia upotevu wa mazao.

Mkulima amesimama shambani, akiangalia kwa makini miche ya miti aliyoipanda, akitathmini ukuaji na afya yake. Eneo limepangwa kwa mpangilio mzuri, miti imepandwa kwa uangalifu, na majani ya ardhi yanadumishwa vizuri.

Eneo kubwa limejaa miti na majani yenye afya ambapo njia nyembamba imepangwa kati ya misitu ili kurahisisha kutembea, kwa ajili ya ukaguzi au usimamizi wa miti ikionesha mpangilio wa kilimo wa misitu.

Miti mirefu yenye majani makubwa ikipangwa kwa mpangilio mzuri kwenye ardhi yenye milima na njia nyembamba na maji, ikitengeneza mazingira yenye uoto wa misitu na upepo wa asili unao pitisha mwangaza kidogo ili kuhakikisha utunzaji wa rasilimali za misitu .

Mkulima amesimama kimya kimya akitazama kwa makini miche ya miti aliyopanda akiangalia ukuwaji wake, afya ya majani na udongo unaozunguka. Huku shamba likiwa limepangwa vizuri kwa mpangilio unaorahisisha matunzo na upandaji zaidi.

Wakulima wakiwa wamesimama katikati ya shamba lililojaa miche ya miti yenye majani ya kijani kibichi, wakitumia mipira ya maji kuipatia kila mmea unyevu unaohitajika kwa ukuaji wake, na hivyo kusaidia mimea hiyo kustawi vizuri.

Watu kadhaa wamesimama katika eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya upandaji wa miti, miti ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha ustawi wa miche hiyo ya kijani inayokuwa kwa nguvu huku eneo likihakikisha usimamizi bora wa misitu na kuendeleza mazingira ya kijani.

Mkulima ananyeshea miche ya miti kwenye eneo lililoandaliwa vizuri, akihakikisha kila mche, unapata unyevu na maji ya kutosha, nafasi ya kukua vizuri, na kuzingatia mpangilio unaorahisisha ukuaji wa miti, ulinzi na utunzaji wa mazingira kwa ufanisi.

Miti mirefu na yenye majani yamepandwa kando ya mto huku maji yakipita katikati kwa utulivu ikitengeneza mazingira yenye utulivu na mimea yenye afya na kuunda mandhari ya asili yenye urembo wa pekee.

Mkulima amesimama kando ya mabomba maalumu, yaliyoandaliwa kwa mpangilio makini, ambapo miche ya kijani imepandwa kwa usahihi ndani yake akiangalia kila mmea na kuhakikisha mizizi inakua vizuri, na yenye maji na virutubisho vinavyohitajika.

Miche imepandwa katika kifaa maalumu ambacho kinaruhusu mimea hiyo, kupata maji na virutubisho muhimu vitakavyosaidia mmea huo kukua na kustawi vizuri bila kutumia udongo.

Mimea imepandwa kwa mpangilio kwenye mabomba na vyombo maalum ikipatiwa maji yenye virutubisho vinavyohitajika badala ya udongo ili kustawisha ukuaji wake kwa haraka na kwa afya.

Mimea imepandwa kwenye vyombo na mabomba yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri bila kutumia udongo ikiwa inapata virutubisho muhimu kupitia maji yenye mchanganyiko wa madini na virutubisho. mfumo huu unarahisisha ukuaji wa mimea kwa haraka na kuondoa magonjwa ya udongo.

Mabomba maalumu yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo lililohifadhiwa kikamilifu. Kila bomba likiwa limepandwa mimea ya kijani yenye afya, huku maji ya virutubisho yakitiririka kwa usahihi kuhakikisha miche inakuwa kwa haraka na ufanisi bila kutumia udongo.

Mabomba maalum yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo lililohifadhiwa kikamilifu, kila bomba likiwa limepandwa mimea ya kijani yenye afya huku maji na virutubisho vinavyotiririka kwa usahihi, kuhakikisha miche inakuwa kwa haraka na kwa ufanisi bila kutumia udongo.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabomba maalumu yaliyoandaliwa, huku maji na virutubisho vinasambazwa kwa usahihi kuhakikisha miche inakuwa vizuri kwa afya huku ikipandwa bila kutumia udongo ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo.

Mimea imepandwa kwenye mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio maalum, ikipatiwa maji yenye virutubisho badala ya udongo, ikistawi haraka na kwa ufanisi mkubwa shambani ili kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao bila kutumia udongo.

Mimea ya kijani imepangwa kwa mpangilio makini ndani ya mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika sehemu maalumu, kila mche ukiwa umejikita vizuri ndani ya maji yenye virutubisho vinavyohitajika ili mimea hiyo kukua bila kutumia udongo.

Mimea imepandwa kwenye mabomba maalumu, yaliyopangwa kwa mpangilio, ambapo mizizi yake inapata maji yenye virutubisho muhimu badala ya udongo. Mpangilio huo unaruhusu mimea kupata maji kwa kiwango cha usahihi, na hivyo kukua na kustawi kwa ubora.

Kwenye chombo maalumu kilichojaa maji na virutubisho, miche ya kijani imeandwa vizuri huku mipira ya maji ikizunguka chini yake kuakikisha mizizi inapata unyevu na virutubisho vya kutosha, hali inayosaidia mimea kukua kwa haraka na kwa afya njema.

Mimea ya kijani imepandwa kwa mpangilio makini ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, ikipatiwa maji na virutubisho vinavyosambazwa kwa mfumo wa kisasa unaodhibiti unyevu na lishe ambapo mimea hiyo hukua bila kutumia udongo.

Miche ya kijani imepandwa katika vifaa maalumu, ambavyo vimeunganishwa na mirija inayotumika kubeba maji na virutubisho muhimu, ili nimea hiyo iweze kukua kwa usahihi na kuhakikisha ukuaji unakuwa bora, bila kutumia udongo.

Kifaa maalum kimepangwa ndani ya chumba kilicho na mashine za kisasa, ambapo miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio makini ikipatiwa maji na virutubisho kwa uwiano unaofaa ili ziweze kukua na kustawi vizuri bila kutumia udongo.

Mimea yenye majani ya kijani imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki ikiwa inapata virutubisho vyote muhimu, kupitia maji shambani na hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao bila kutumia udongo.

Ndoo imejazwa maji safi yenye virutubisho, ambavyo vinasaidia mimea iliyopandwa juu ya mfuniko kuweza kukua vizuri bila kutumia udongo, ikipatiwa virutubisho kwa uwiano unaofaa na kuchangia ukuaji bora wa mazao.

Kwenye chombo maalumu kilichojaa maji na virutubisho, miche ya kijani imepandwa vizuri; huku mpira wa maji ukizunguka chini yake kuhakikisha mizizi inapata unyevu na virutubisho vya kutosha, hali inayosaidia mimea kukua haraka na kwa afya njema.

Mabomba maalumu yamepangwa kwa mpangilio mzuri, katika eneo lililohifadhiwa vizuri, kila bomba likiwa limepandwa mimea ya kijani yenye afya, huku maji na virutubisho vinavyotitirika kwa usahihi, kuhakikisha miche inakua kwa haraka na kwa ufanisi bila kutumia udongo.

Miti ya kijani imepandwa ndani ya kifaa maalumu cha plastiki, ambacho kina virutubisho na maji ambayo inasaidia mimea hiyo kukua vizuri bila kutumia udongo.

Chombo maalum kilichojaa maji ya virutubisho, mimea ya kijani imepandwa vizuri huku maji yakiwa katika chombo hicho cha plastiki kuhakikisha mizizi inapata unyevu na virutubisho vya kutosha, hali inayosaidia mimea kukuwa haraka na kwa afya njema.

Mimea imepandwa kwenye mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio huku maji yenye vilutubisho yakipita kwa kutumia mipira iliyofungwa kwenye mabomba hayo, badala ya udongo na hivyo kusaidia mimea kukua kwa ubora na kutoa mazao mengi .

Mizizi ya mimea ikiwa ndani ya chombo maalum chenye maji yenye virutubisho maalumu, vinavyosaidia mmea huo kukua kwa wingi bila kutumia udongo na hivyo kuweza kupata mazao.

Wakulima wamesimama shambani wakiangalia miche iliyo pandwa kwa mpangilo mzuri, ikiwa imekuwa vizuri na imepangwa kwa ufanisi, wakiwa wanang'oa majani yalio ota pembeni ili kuakikisha kilimo kinatoa mazao mengi kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa lililojaa miche ya nyanya zilizoiva na kukomaa vizuri zimepandwa kwa mpangilio wa kisasa ili kurahisisha uvunaji; kila mstari wa mimea umepangwa kwa uangalifu mkubwa, ukiashiria utaratibu mzuri wa kilimo cha viwandani.

Shamba limeandaliwa vizuri, lina mazao yamestawi kwa wingi yakiwa yamepandwa kwa mpangilio unaoruhusu ukuaji mzuri na uvunaji rahisi; huku wakulima wakijishughulisha na uangalizi wa kila mmea ili kuhakikisha mazao bora.

Mimea imepandwa kwa mpangilio makini shambani, kila kitu kikiwa kimepangwa kwa utaratibu unaoruhusu ukuaji mzuri na uvunaji rahisi. Huku wakulima wakiendelea kuangalia ili mimea iendelee kustawi vizuri na kutoa mazao bora kwa ajili ya matumizi ya viwandani.

Shamba kubwa lililoandaliwa vizuri, kabichi zenye afya zimekua na kustawi kwa afya kwa mpangilio mzuri, ikionesha namna ya kilimo cha viwanda kinavoratibu mazao kwa ufanisi mkubwa hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao hayo.

Mkulima amesimama ndani ya hema kubwa likiwa limejaa miche iliyostawi vizuri, mipira ya maji ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika huku ikifwatilia ukuaji wa mazao kwa makini mkubwa ndani ya mazingira ya kilimo cha kisasa.

Trekta kubwa limeegeshwa shambani lenye mazao mengi, likiendelea kulima udongo kwa ufanisi mkubwa, huku mashamba yakiwa yamepangwa kwa mpangilio maalumu kuhakikisha mazao yanakua kwa wingi na kwa ubora.

Shamba kubwa limejaa kabichi zilizokomaa kwa mpangilio mzuri kila mmea umepandwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha ukuaji bora na mavuno mengi huku ardhi ikiwa imeandaliwa ipasavyo na mazingira ya shamba yakihakikisha mazao yanastawi vizuri.

Hema kubwa limeandaliwa kwa mpangilio mzuri likijumuisha miche ya mimea iliyostawi kwa ufanisi, ambapo wakulima hutumia teknolojia za kisasa kama mifumo ya kumwagilia maji na mashine ndogo za kudumisha afya ya mimea, hivyo kuongeza wingi na ubora wa mazao kwa hali ya juu.

Shamba limepandwa kwa mpangilio mzuri ambapo miche imestawi kwa usawa na kwa kiwango kinachorahisisha umwagiliaji na uvunaji, likionyesha mpangilio wa kisasa wa kilimo cha viwandani, unaolenga kuongeza uzalishaji.

Vifaranga wengi wa kuku wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye vifaa vya kisasa, vinavyorahisisha lishe, unyevu na uangalizi wa ukuaji wa ndege hao, hivyo kuongeza uzalishaji wa kuku.

Wakulima wakiendelea na zoezi la kuchambua kahawa zilizokusanywa katika eneo maalumu, na kuzitayarisha tayari kwa ajili ya kuzipanga na kuzipakia katika vyombo maalumu tayari kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuuzwa.

Ng'ombe wengi wamesimama ndani ya banda kubwa la kisasa wakiwa wamesambazwa kwa mpangiio makini ili kupata nafasi ya chakula na maji. Huku eneo likiwa safi ili kuongeza uzalishaji wa mazao ya maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa.

Kabichi zimestawi kwa wingi na kwa mpangilio mzuri katika shamba kubwa lilioandaliwa vizuri, likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa hivyo kuchochea kilimo cha viwanda.

Vifaranga wengi wakiwa ndani ya banda la kisasa, wamepangwa kwa mpangilio mzuri huku wakila chakula chenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji wao jambo linalosaidia kuongeza tija na ubora wa kuku wa aina mbalimbali za viwanda vya ufugaji.

Mahindi yaliyo pukuchuliwa yamewekwa kando ya shamba kwenye eneo lililo wazi, yameanikwa kwa makini chini ya jua na upepo ili kuondoa unyevu na kuhakikisha yanakauka vizuri. Mazao haya ni muhimu kwaajili ya kilimo cha biashara.

Hema kubwa lililowekwa shambani ambapo miti imepandwa kwa mpangilio makini, ikiwa na mpangilio wa mstari na mfumo wa kumwagilia maji ikiruhusu ukuaji wa haraka na kudhibitiwa wa mimea kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Wakulima wakiendelea na zoezi la kukusanya vitunguu vilivyokusanywa katika eneo maalumu, wakivikusanya na kuviweka kwenye magunia tayari kwa ajili ya kuvisafirishwa kwenda dukani kwa ajili ya kuuzwa.

Trekta kubwa likifanya kazi ya kulima shamba, na kuhakikisha kuwa shamba hilo linaandaliwa vizuri, kwa ajili ya wakulima kupanda mazao mbalimbali, yanayoongeza tija ya viwanda.

Ng'ombe wengi wamesimama ndani ya banda kubwa la kisasa wakiwa wamesambazwa kwa mpangilio mzuri, ili kupata nafasi ya kupata chakula na maji kwa ajili ya kuendelea kuboresha lishe mazingira yakiwa safi ya kufuga, ili kuongeza uzalishaji wa mazao ya maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa.

Ng'ombe wengi wakiwa ndani ya banda kubwa la kisasa wakiwa wamepangwa kwa mpangilio mzuri huku wakila chakula kilichowekwa katika sehemu maalumu ya kulishia sehemu, ikiwa safi na yakuvutia na hivyo kusaidia ng'ombe hao kukua kwa afya njema na kuongeza uzalishaji wa nyama na maziwa.

Hema kubwa limejazwa na miche iliyostawi vizuri, kila mche umepandwa kwa mpangilio makini. Huku wakulima wakiweka mifumo ya kuzingatia ukuaji wa mimea wenye uvushaji wa hewa na upatikanaji wa maji, ili kuhakikisha mazao yanakuwa kwa afya na kiwango cha juu.

Kabichi zimestawi vizuri katika shamba kubwa zikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri na mistari; zikiwa zimestawi vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Miche imepandwa ndani ya hema kubwa lililowekwa kwa mpangilio makini ambapo kila mstari wa mimea umewekwa kwa usahihi ili kurahisisha maji, hewa na mbolea kufikia mizizi na kuhakikisha ukuaji thabiti wa mazao kwa kiwango kikubwa.

Ng'ombe wengi wamesimama ndani ya banda la kisasa lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri wakiwa wanasubiri chakula huku mazingira yakiwa safi na salama ili kuhakikisha mazao ya maziwa au nyama yanakuwa bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Mkulima akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa alilopanda mazao akiangalia kwa makini mazao hayo na ukuaji wake, ili kuweza kujua mbinu zaidi za kuboresha ili kupata mazao mengi na yenye tija.

Miche imepandwa katika shamba kubwa kwa mpangilio maalumu, huku mifereji ya maji ikipitisha maji kwenye kila mstari, kuhakikisha kuwa mimea inapata unyevu wa kutosha, utakao saidia kukua vizuri kwa mimea hiyo, kwa ajili yakupata mazao mengi.

Shamba kubwa lililo andaliwa vizuri, huku miti ya kijani ikiwa imestawi kwa mpangilio mzuri, mipira ya maji ikiwa imepita katikati ya kila msitari, kuhakikisha kuwa miche yote inapata maji na unyevu wa kutosha na hivyo akiendelea kukua vizuri na kuleta mazao mengi.

Shamba limeandaliwa kwa mpangilio wa kisasa ambapo mipira ya kumwagilia maji imewekwa kwa makini kando ya kila mstari wa mimea ili kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha kwa usawa.

Mabomba maalumu ya kumwagilia maji yamewekwa shambani kwa mpangilio unaowezesha mmea kupewa unyevu kwa usahihi, kuhakikisha mizizi inapata maji kwa usawa kuimarisha ukuaji wa mimea na kuongeza uzalishaji bila kupoteza maji mengi.

Shamba kubwa lenye miche ya mahindi iliyostawi vizuri, huku mpira wa maji ukiwa umepita pembeni ukitobolewa vitobovitobo, ili kuruhusu maji kupita na kunyweshea mimea ili kuhakikisha inapata maji na unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa mazao.

Miche ya kijani imepandwa ndani ya shamba kubwa kwa mpangilio mzuri huku mabomba ya maji yakipita kwa usahihi kwenye kila mstari. Kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha na hivyo kukua kwa ubora.

Shamba kubwa lililopangiliwa kwa mpangilio mzuri mimea ya kijani inapata maji kupitia mipira iliyosambazwa kwa usahihi, ikihakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika. Udongo umeandaliwa vizuri na mimea inastawi kwa kiwango cha juu.

Shamba limeandaliwa kwa ustadi mkubwa, ambapo mstari baada ya mstari wa mimea, umewekwa kwa mpangilio mzuri, unaoruhusu maji kutoka kwenye mipira kusambazwa kwa usawa, na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji wake.

Shamba kubwa lenye mimea yenye majani yenye afya, ikimwagiliwa kwa mpangilio na mipira ya maji iliyopangwa kwa uangalifu kwenye kila mstari, ikionyesha mbinu za kisasa za kumwagilia, ili uhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Shamba limeandaliwa kwa mpangilio maalumu, huku mipira ya maji ikiwa imewekwa kwa uangalifu juu ya mimea yote, ikiruhusu maji kuifikia mimea yote kwa usawa na kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea bila kupoteza rasilimali za maji, na kuonyesha mfumo wa kisasa wa kumwagilia shamba.

Miche ikiwa imepandwa katika shamba lililoandaliwa vizuri, huku mpira wa maji ukiwa umefungwa vizuri ukiruhusu umwagiliaji wa mimea hiyo ili iweze kupata unyevu na maji ambayo yanasaidia mimea hiyo kukua na kustawi vizuri.

Mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba kubwa, huku mifereji ya maji ikipita katikati ya kila mstari, ukiruhusu mimea kupata maji ya kutosha na unyevu ili iweze kukua na kustawi ikisaidia kupata mazao mengi.

Shamba limepambwa kwa mipira ya maji, iliyosambaza maji kwa usahihi kwenye mimea mbalimbali, ikirahisisha ukuaji wake kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohiitajika, na kuongeza tija kwa mazao, huku wakulima wakiangalia shamba kwa makini.

Mipira ya maji iliyowekwa shambani kwa mpangilio ikisaidia kumwagilia mimea kwa usahihi, kuhakikisha kila mmea unapata kiasi cha maji kwa kupunguza upotevu wa maji na kuimarisha ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa lililoandaliwa vizuri huku mpira wa maji ukiwa umefungwa vizuri katikati ya shamba hilo, kusaidia kumwagiliaji wa mimea ambayo inaota katika shamba hilo.

Shama kubwa lililoandaliwa vizuri huku mpira mkubwa wa maji uliotobolewa vitundu vidogo vidogo ukipitisha maji kwenye kila mstari kwenye shamba hilo, ili kuweza kusaidia miche iliyopandwa ili iweze kukuwa vizuri na kupata unyevu wa kutosha utakaosaidia kupata mazao bora.

Katika shamba lililopangwa kwa mpangilio mzuri na kuandaliwa vizuri mipira ya maji imetandazwa kwa mpangilio mzuri, ikisaidia kupeleka maji katika kila eneo la shamba hilo na kuhakikisha kuwa miche inapata unyevu wa kutosha ili iweze kukuwa vizuri.

Shamba lenye miche mbalimbali, mipira ya maji imepita kwa usahihi kwenye mimea shambani kuhakikisha kila mti unapata unyevu unaohitajika mfumo wa umwagiliaji husaidia mimea kukwaa vizuri na kupunguza ukame hivyo kuongeza tija ya mazao kwa mpangilio uliopangwa vizuri.

Eneo la tambarale lenye miti yenye majani mbalimbali, ikitanda kwa kando ya njia na mto mdogo ukiendelea katikati, huku anga likiwa na wingu zuri likimulika, ikiunda mandhari tulivu yenye muundo wa asili unaovutia na kutoa hisia ya amani.

Milima imepambwa Kwa majani mabichi na miti yenye tija ikivutia macho na kuunda mandhari tulivu, yenye anga safi lenye upepo ambapo mchanganyiko wa rangi kijana za asili inatoa hisia ya amani na utulivu wa mazingira.

Eneo pana lenye mandhari ya asili likiwa na milima, miti yenye majani, nyasi na mto unaopita katikati huku anga likiwa na wingu na mwangaza unao onyesha urembo wa mazingira haya ya asili.

Eneo lenye mandhari ya asili limejaa miti mbalimbali yenye majani yaliyokauka, sehemu nyingine ikiwa na nyasi zilizopauka na udongo unao onekana, huku anga likiwa na mwangaza wa jua na wingu hafifu linalochangia utulivu na uoto wa asili.

Miti mirefu yenye majani makubwa imepangwa kando ya njia nyembamba, ikitengeneza mazingira ya asili yenye mvuto yenye upepo wa majani yanayopishana na mwanga wa juu ukipenya katikati ya matawi, katika eneo hili lenye uoto wa asili.

Barabara yenye vumbi imepita katikati ya eneo lenye miti yenye majani na baadhi yakiwa yamekauka, ambavyo anga linaonekana wazi na milima iko mbali ikitoa mandhari tulivu yenye muunganiko wa rangi za kijani na mandhari tulivu ya asili.

Milima imepambwa na miti yenye majani mabichi, huku maji yakiwa katikati. Mawingu yakiwa na mwangaza wa asubuhi, ikitengeneza mandhari ya asili yenye utulivu urembo wa kupendeza. Mazingira yakiwa mazuri na yanayovutia, yenye mandhari ya asili.

Milima imejaa miti yenye majani mengi, sehemu zenye majani zimejaa rangi na uoto wa asili huku anga likiwa wazi likichanganya mwangaza wa jua na kivuli cha miti, ikitengeneza mandhari yenye utulivu na uzuri wa asili.

Miamba mikubwa yenye maumbo mbalimbali huku majani ya kiangaza rangi ya kijani kwenye sehemu fulani na mawe makubwa, yakitawanyika kando ya milima yakitoa muonekano wa asili wenye mchanganyiko wa nguvu na utulivu, anga likiwa wazi na lenye mwanga wa jua unaoangaza sehemu zote kwa uwiano mzuri.

Milima imejazwa na miti mirefu yenye majani yenye rangi tofauti, huku anga likiwa wazi na linaonekana kwa mbali, ikitoa mandhari tulivu ya asili yenye muundo wa kiasili wa mazingira unaovutia na kupendeza.

Eneo la asili lenye mchanganyiko wa miti na majani na njia katikati, ikitoa taswira tulivu na yenye mvuto wa kiasili, ambapo anga linaonekana wazi, na mimea na miamba vinaunda mchanganyiko mzuri wa mandhari tulivu.

Miti mirefu yenye majani yenye rangi za kijani kibichi imepangwa kando ya njia na kwenye milima ikitengeneza mandhari tulivu yenye mvuto wa asili, huku anga la juu likiwa na wingu dogo linalochanganyika na mwanga wa jua, unaopenya katika matawi ya miti hali inayotoa hisia ya utulivu na uzuri wa mazingira ya porini.

Eneo lenye miti yenye majani yenye rangi tofauti, udongo tambarare, milima midogo na vumbi huku muundo wa asili ukichangia mandhari tulivu yenye mvuto wa kiasili na kuunda taswira kamili ya mazingira ya asili.

Bwawa dogo lililoko katikati ya eneo lenye majani makubwa na miti midogo, kando likizungukwa na majani yenye rangi tofauti. Huku anga likiwa safi na mwangaza wa jua unaoleta mvuto, wa mandhari ya asili.

Mawingu mepesi, yamejengeka yakiwa yamependeza juu ya milima na mabonde huku miti mikubwa yenye majani yenye rangi ya kijani, ikipanuka kwenye msitu mdogo ikitengeneza mandhari tulivu yenye mchanganyiko wa anga, ardhi, na mimea.

Anga limejaa mawingu mazito yenye rangi mbalimbali, likishika milima yenye miti na majani yenye afya, ambapo mandhari yote inaunda mazingira tulivu na yenye uzuri wa asili unaovutia macho.

Eneo lenye milima yenye miti na majani, ikizungukwa na mawingu angani, inatoa mandhari ya asili yenye utulivu unaoremba mazingira, mchanganyiko wa rangi za majani, miti mirefu na mawingu yaliyoko juu, huunda taswira ya asili yenye mvuto wa kuona na kustarehe.

Miti mikubwa kwa midogo yenye majani ya rangi ya kijani, imeenea kando ya anga ikipamba milima na mabonde, huku baadhi ya matawi yakiinuka kuelekea juu kwa mwangaza wa jua. Ikitoa maadhari tulivu yenye mvuti wa asili na hali ya utulivu, inayofanya mazingira hayo yaweze kuwa mazuri.

Eneo lenye uoto wa asili ambapo nyasi zilizokauka zimeenea Katikati, milima na mabonde yakijumuishwa na miti midogo na udongo wa rangi tofauti, hali inayotoa mandhari ya asili yenye mvuto na utulivu wa mazingira.

Milima iliyoinuka yenye majani na miti inayozunguka kando yake ikizungukwa na udongo wenye rangi ya asili, huku mawingu yakipamba anga juu yakileta mandhari tulivu na yenye mvuto wa asili kwa macho.

Eneo la milima lenye miamba mikubwa linapita kati ya njia yenye wigo mpana huku watu wakitembea kwa utaratibu katikati ya milima hiyo, wakiangalia mandhari ya asili na mabadiliko ya udongo na maumbo ya miamba yanayopatikana karibu na njia.

Eneo lenye bwawa lililojaa maji safi lililozungukwa na miti na majani ya rangi tofauti na anga lililowazi lenye mwangaza wa jua na mawingu, likitoa mandhari ya asili utulivu na mvuto wa kiasili.

Milima yenye miti mirefu na majani yenye rangi mbalimbali, inapanuka kuelekea mbali, huku anga likiwa safi na lenye wigo mpana, ikitengeneza mandhari ya asili yenye utulivu na muonekano wa kuvutia.

Mbuzi wengi wakiwa ndani ya banda lao wakila chakula kilichowekwa kwa mpangilio, wakihifadhiwa katika mazingira salama yenye usafi; ikilenga kuhakikisha ukuaji mzuri, afya bora na mazao ya wanyama kama maziwa au nyama yanayopatikana kwa wingi.

Mbuzi wengi wakiwa ndani ya banda, wakiwa wanakula chakula kilichopangwa kwa utaratibu katika eneo la kulishia, ili kuhakikisha kila mnyama anapata lishe bora na mazingira safi, kwa ajili ya ukuwaji wa haraka na mavuno yenye tija.

Mbuzi wakiwa kwenye zizi wakila chakula, huku zizi likiwa limeandaliwa vizuri ili kuhakikisha wanapata chakula cha kutosha na mazingira salama. Mazao kutoka kwa mbuzi kama maziwa na nyama hutumika kama sehemu ya bidhaa za kilimo zinazouzwa na kutumika nyumbani.

Wanawake wawili wamesimama ndani ya shamba huku wakiwa wameshika mbuzi mkononi, wakiendelea kumpatia huduma na kuhakikisha afya yake inabaki nzuri na mifumo yake inafanya kazi vizuri katika shamba la wafugaji.

Mbuzi amesimama kwenye eneo la wazi likiwa limejaa nyasi na mimea mingine akitafuta chakula huku akizungukwa na anga safi na mazingira yanayovutia yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Mfugaji akiwa amesimama kando ya banda akifungulia lango la kuingilia kwa makini, huku bata wake wakitoka kwa mpangilio mzuri wakielekea nje ya banda kutembea na kuangalia mazingira mapya kwa utulivu na uangalifu.

Mfugaji amesimama katikati ya banda lenye kuku wengi, baadhi akiwa amebeba mikononi kwake huku wengine wakila chakula na kunywa maji, hali inayoonesha utunzaji wa karibu wa wanyama na uangalizi wa kila mmoja kwaajili ya afya na ukuaji bora wa mifugo.

Mfugaji amesimama nje katika eneo la wazi akiwapa bata chakula kwa makini huku akiwazunguka baadhi wakicheza kwenye maji na wengine wakiendelea kutembea. Mazingira hayo ni utulivu na majani na udongo karibu na mabanda yanasaidia kudumisha afya ya wanyama huku wakibaki katika uangalizi wa mfugaji.

Kuku wengi wamekaaa ndani ya banda maalumu wakiwa wanakula chakula na kunywa maji kila mmoja akipata nafasi yake bila usumbufu, huku mazingira yakiwa safi na yakiwekwa katika mpangilio unaowezesha lishe na ukuaji bora wa ndege hao.

Bata wengi wamesimama nje ya banda lao wakizunguka na kuzungushana kwa utulivu, huku baadhi yao wakila majani yaliyopo ardhini, na sehemu hiyo ikiwa safi na iliyopangwa vizuri kwa ajili ya wanyama hao.

Mfuko wa plastiki uliofungwa vizuri ukiwa na picha ya zao husika pamoja na maandishi, yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake ukiwa umewekwa katika sehemu maalumu tayari kwa ajili ya kutumiwa na wakulima shambani kwa ajili ya kupanda mazao.

Miti ya mbegu mbalimbali imepandwa kwa mpangilio makini shambani ikizingatia nafasi ya kutosha kati ya mmea na mmea, kuhakikisha ukuaji mzuri unapatikana, na hivyo kuongeza mwanga wa jua na urahisi wa kumwagilia na kudhibiti magonjwa.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya hema kubwa la kisasa, huku mipira ya maji ikipita na kuhakikisha kila mmea unapata maji na unyevu wa kutosha hivyo kuongeza uzalishaji wa mbegu shambani.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya zao pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake, ukiwa umewekwa katika sehemu maalumu, kukiwa na mbegu zinazotumiwa kwaajili ya kupanda mazao husika shambani.

Vikopo vidogo vidogo vimepangwa ndani ya hema kubwa kila kimoja kikiwa na miti iliyochipuka kwa mpangilio maalumu, ikionyesha kilimo cha mbegu jitihada za kuhakikisha ubora wa miche kabla ya kuhamishiwa shambani.

Miche imepandwa kwa mpangilio makini ndani ya shamba katika sehemu maalumu, kila mzizi ukipewa nafasi ya kutulia na kupata mwangaza wa kutosha hivyo, mbegu kukua vizuri na shamba likiwa limehifadhiwa kwa utaratibu wa kisayansi.

Vikopo vidogo vya plastiki vimepangwa kwa mpangilio makini vikiwa na miche ya mbegu iliyopandwa ndani, ikionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mimea kabla ya kuhamishwa kwenye shamba au hema kubwa kwa ajili ya ukuaji kamili wa mazao.

Mifuko mbalimbali ya plastiki yenye picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zinazopatikana katika mifuko hiyo, ikiwa tayari kwa ajili ya kutumiwa shambani kupanda mazao mbalimbali.

Wakulima wakiendelea na zoezi la kuanika mbegu katika kifaa maalumu, ili ziweze kupata joto na kukauka vizuri, ili kuzuia zisiendelee kuaribika na zifae kwa ajili ya kuzalisha mazao shambani.

Mfuko maalumu wenye picha ya kabichi pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zinazopatikana na matumizi yake, ambayo hutumiwa na wakulima kwenda kupanda shambani ili kuweza kupata mazao husika na kuongeza uzalishaji wa zao hilo sokoni.

Magunia yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja likiwa limejaa mbegu za mazao mbalimbali, tayari kwa usambazaji au upandaji, ikionyesha utaratibu na uhifadhi wa mbegu bora shambani ili kuongeza mazao.

Hema kubwa limejaa miche iliyopangwa kwa umakini na mpangilio mzuri, ikiruhusu udhibiti bora wa joto, unyevuunyevu na mwanga wa kutosha, ili mimea iweze kustawi vizuri kabla ya kupandwa shambani.

Hema kubwa limejazwa na miche ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kila mmea ukiwa na nafasi yake ili kupata mwanga na hewa ya kutosha miche hii imewekwa katika vyombo vidogo ambavyo inasaidia kukua kwa usahihi na hivyo kuongeza uzalishaji wa mbegu.

Mifuko maalumu yenye picha ya mazao mbalimbali pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu, zinazopatikana katika mifuko hiyo na matumizi yake; ikisubiri wateja kuja kununua mbegu hizo tayari kwa ajili ya kupanda shambani na hivyo kuongeza mazao na tija katika uzalishaji wa mavuno.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake, ukiwa umewekwa katika sehemu maalum ukitumika kuhifadhia mbegu zinazotumika kwa ajili ya kupanda mazao husika shambani.

Wakulima wamekusanyika shambani wakiandaa na kukusanya mahindi yaliyokomaa kwenye magunia makubwa, kila mfuko ukiwa umewekwa kwa mpangilio wa makini ili kulinda mbegu zisiharibike.

Miche ikiwa imepandwa katika sehemu maalumu, huku mipira ya maji ikiwa imepita kwa mpangilio kwenye kila mstari wa miche, ikisaidia kuhakikisha kila mmea unapata unyevu na maji ya kutosha ili iendelee kustawi vizuri na hivyo kuongeza uzalishaji wa mbegu shambani.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya zao husika na maandishi yanayoeleza aina ya mbegu zinazopatikana katika mfuko huo na matumizi yake. Mbegu hizi hutumika kwa ajili ya kupanda mazao husika shambani na hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao.

Vikopo vidogo vimepangwa kwa mpangilio maalumu, vikiwa ndani yake kuna miti ya kijani, ikionyesha mpangilio makini wa kilimo cha mbegu, ambapo kila mmea umepandwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ukuaji mzuri na afya ya miche hiyo.

Mfuko wa plastiki uliofungwa vizuri ukiwa na picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu iliyofungwa kwenye mfuko huo na matumizi yake, mfuko ambao unatumika kuwekea mbegu kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Miti ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya hema kubwa lenye hewa safi na mwanga unaotosha, likipangwa kwa mpangilio makini ili kuruhusu ukuaji wa mizizi na majani.

Mifuko ya plastiki, imepangwa ndani ya duka kubwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na picha ya mazao mbalimbali yanayolimwa shambani pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zilizo katika mifuko hiyo, zinazotumiwa na wakulima kwa ajili ya kupata mazao mbalimbali.

Shamba kubwa limejaa miche ya mahindi iliyopangwa kwa mpangilio mzuri na kustawi vizuri. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kuendelea kukua huku ardhi ikiwa imeandaliwa vizuri na mifereji midogo ya maji ikipita katikati kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Miche imepandwa kwenye vikopo vidogo vya plastiki, kila kikopo kikiwa na udongo unaotoa virutubisho vya kutosha huku mlingano wake ukiwa umeandaliwa kwa ustadi, ili kuhakikisha kila mmea unakuwa kwa nguvu na afya na kudumisha kilimo cha mbegu.

Wakulima wamesimama kando ya eneo maalumu linalotumika kupanda mbegu lililokwisha kuandaliwa vizuri, wakiwa tayari kwa ajili ya kupanda mbegu walizoshika mkononi, na kuonyesha namna mbegu hizo zinavyopandwa ili kuweza kupata mazao mengi na kwa wingi.

Mfuko wa plastiki uliofungwa vizuri wenye picha ya nyanya na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake, ukionyesha aina ya mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha nyanya shambani.

Mifuko ya plastiki imepangwa kwa mpangilio ndani ya duka kubwa, ukiwa na picha za mazao mbalimbali, pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zinazotumika kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali shambani.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake ukiwa umewekwa katika sehemu maalumu tayari kwa ajili ya kufungashia mbegu zinazotumiwa na wakulima shambani.

Miche midogo imepandwa katika sehemu maalumu ikiwa imepangwa kwa mpangilio maalumu, inayosaidia miche hiyo kukuwa, kupata maji na unyevu wa kutosha ambao utasaidia miche hiyo kustawi vizuri kabla ya kwenda kuhamishiwa shambani kwa ajili ya kupandwa na kutoa mazao mengi.

Vikopo vilivyofungwa vizuri vimeweka katika sehemu maalumu, vkiwa na picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zilizomo ndani yake pamoja na matumizi yake, ambazo zinanunuliwa na wakulima kwa ajili kwenda shambani kupandwa.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya zao husika na maandishi yanayoeleza aina ya mbegu inayopatikana na matumizi yake ikiwa katika sehemu maalumu, tayari kwa ajili ya kutolewa kwa wakulima na kwenda kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki wenye picha zao husika na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu inayopatikana katika mfuko huu mbegu hizi hutumiwa na wakulima, kwa ajili ya kupandwa shambani na hivyo kuweza kupata mazao husika na kuongeza uzalishaji wa zao hilo sokoni.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake, ukiwa umefungashiwa mbegu ambazo zinatumika kupanda mazao mbalimbali shambani.

Mifuko kadhaa ikiwa imefungwa vizuri, huku mingine ikiwa imeachwa wazi na kuwekewa vikaratasi vyenye majina ya mbegu hizo na matumizi yake, ikionyesha hali halisi ya uuzaji wa mbegu zinazotumika katika kilimo.

Mbegu zilizopandwa katika vikopo vidogo vidogo ikiwa imechipua miche midogo ambayo huamishwa shambani, kwa ajili ya kupanda mazao hayo ili kuweza kuongeza tija na mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mbwa kadhaa wamesimama nje ya vibanda vyao vya kisasa wakisubiri na kuangalia mazingira yanayowazunguka, huku eneo likiwa limehifadhiwa na kusafishwa vizuri kwa ajili ya afya na usalama wao.

Mbwa mmoja ameketi ndani ya chumba maalumu kilichoundwa kwa ajili ya huduma za wanyama, huku wakiwa katika mazingira yaliyopangwa kwa utaratibu, vyumba vikiwa safi na vifaa vya tiba vikiwa tayari; ikionesha utunzaji makini wa wanyama na usalama wao.

Mbwa mmoja amesimama juu ya kibanda chenye mpangilio maalumu, akitazama mazingira yao kwa utulivu kibanda kikiwa kimejengwa kwa uangalifu kuhakikisha wanyama wanapata kivuli usalama na nafasi ya kutembea ikionyesha hali ya utunzaji bora na uangalizi wa afya zao.

Karatasi imewekwa katika sehemu maalumu ikiwa na picha za wanyama na maandishi yanayohusiana na afya na utunzaji wa wanyama, ikiashiria maelezo muhimu yanayosaidia wakulima au watoa huduma za mifugo kuelewa jinsi ya kuwahudumia wanyama kwa usahihi.

Vibanda vidogo vya wanyama vimepangwa kwa mpangilio wa usahihi, kila kimoja kikiwa na mlango na sehemu maalumu ya chakula. Wafugaji wakiwa wamevipanga maalumu kwa ajili ya utunzaji bora wa wanyama hao ndani ya maeneo haya maalumu.

Wafugaji wamesimama kando wakimwangalia mbwa kwenye eneo maalumu, huku akifuatilia hali ya afya na mwenendo wa mnyama huyo. Eneo limepangwa kwa mpangilio ili kurahisisha uchunguzi na kutoa huduma za tiba kwa wanyama.

Mbwa wengi wamesimama na kukaa nje katika eneo la wazi lenye mazingira mazuri yenye afya, huku wakiwa chini ya uangalizi wa wafugaji wakionyesha utunzaji wa wanyama katika hali ya afya na usalama.

Mbwa amesimama katikati ya madaktari wawili wa wanyama waliomzunguka kwa makini wakiwa wamejizatiti katika kuangalia hali ya afya yake wakitumia vifaa vya kiafya na zana maalumu, kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa uangalifu mkubwa ili kutoa huduma bora na usalama kwa mnyama huyu.

Vibanda vidogo vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la ufugaji. Kila kimoja kikiwa na wanyama wake, huku muangalizi akipita kuhakikisha wanyama wanapata chakula, maji safi na mazingira safi na yanayowezesha ukuaji na afya bora.

Mbwa wawili wamesimama nje ya vibanda vyao vya kisasa wakiwa huru kucheza kidogo, huku wakifuatiliwa kwa makini na mfugaji ambaye anahakikisha wanyama hawa wako salama na hawajakumbwa na ugonjwa wowote.

Mbwa kadhaa wakiwa wamesimama nje ya vibanda vyao vya kisasa; wakiwa katika mazingira yaliyopangiliwa kwa usalama. Huku sehemu hiyo ikiwa na sakafu safi na vifaa vya kudhibiti chakula na maji, ikionyesha utunzaji makini na uangalizi wa mtaalamu wa wanyama katika kuhakikisha ustawi wa wanyama hao.

Twiga amesimama kimya akila majani kwenye mti mrefu, akiwa katikati ya pori lenye miti na majani yanayozunguka; huku anga likiwa safi na lenye mwanga wa asili, unaoashiria utulivu wa mazingira ya wanyamapori.

Swala mkubwa amesimama katika eneo la majani akila majani porini, eneo zuri lenye mchanganyiko wa majani na miti ikimpa hifadhi na lishe asilia, ikionyesha ustawi wa wanyama pori katika mazingira yao ya asili.

Tembo wakubwa wamesimama kwa utulivu katika eneo la porini, huku watu wakiwa kando wakitazama kwa makini na kwa heshima na wakiwa na nafasi salama na mazingira ya asili yanayozunguka wanyama hao.

Tembo mkubwa amesimama kando ya miti na majani, akiendelea kula kwa utulivu majani yaliyopo katikati yenye uoto wa asili akionyesha tabia ya wanyama wa porini katika mazingira yao, huku kundi la watu kadhaa wakiwa pembeni wakimwangalia tembo huyo.

Twiga amesimama kando ya miti mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani akichunguza mazingira yake yenye udongo na anga wazi lenye mwangaza wa jua eneo hili lina muundo wa asili, ambapo wanyama hukaa kwa amani ikitoa mazao ya kuvutia na salama kwa wanyama wa porini

Tembo wakubwa wamesimama wakilima udongo kwa kutumia pembe zao na kurusha na kufinya udongo ili kupata chakula, huku watu wakiwa kando wakiwaangalia kwa makini mazingira yakiwa pori lenye miti na majani.

Tembo mkubwa amesimama kwa utulivu eneo la wazi akinyweshwa maziwa, huku jicho lake likionyesha utulivu kwa kuridhika kutokana na huduma anayopewa mazingira haya yanaonesha utunzaji wa wanyama wa porini na umuhimu wa uangalizi wa wanyama hao kwa kuwapatia lishe sahihi na hali salama inayowezesha tembo kukua kwa afya na nguvu.

Watu wamevaa mavazi maalumu, wakiwa wanamshikilia tembo chakula kwa uangalifu, huku wengine wamesimama kando, wakitazama tukio hilo kwa makini, hali inayoonyesha miingiliano baina ya wanyama wa porini na binadamu bila athari, huku mazingira yakiwa na majani na miti midogo inayozunguka eneo hilo.

Mamba wakubwa wawili wamesimama kwenye nchi kavu. Wakiwa wamezungukwa na udongo mweupe na majani machache. Ukitoa taswira ya uhai wake wa porini, na uwezo wake wa kukabiliana na mazingira magumu yanayozunguka.

Twiga mkubwa amesimama katikati ya msitu wenye majani ya kijani na miti mirefu na mifupi, huku akitazama mandhari ya eneo hilo, hali inayoonyesha uhusiano baina ya viumbe wa porini na mazingira yao.

Tumbili amesimama katikati ya msitu mnene ukiwa umejaa miti mikubwa na majani mengi, huku mwanga wa jua ukichomoza taratibu kupitia mapande ya miti ukitoa kivuli na mwendo wa asili wa wanyama wengine walioko karibu, hali inayounda mandhari ya pori yenye utulivu na maisha ya wanyama wa porini.

Chatu amelala chini kwenye sehemu ya pori, yenye majani na miti midogo, huku mwanga wa jua ukipenya taratibu katika miti na kusababisha kivuli kuzunguka mnyama huyo, hali inayotoa hisia ya utulivu na maisha ya kawaida ya wanyama wa porini.

Kundi la watalii wakiwa wamemshika twiga kwa makini, huku watu wengine wakiangalia kwa utulivu mazingira yakiwa na majani na miti midogo inayozunguka, ikionyesha muingiliano wa binadamu na wanyama wa porini bila hatari.